Hiki ni chumba cheupe cha wagonjwa mahututi hospitalini. Mgonjwa amelazwa kitandani, ana mashini mbili kando yake ya kuwawezesha wauguzi kufuatilia hali yake. Kando yake kuna muuguzi anayemhudumia, amevalia ovaroli nyeupe na glavu, ilikujikinga kutokana na maambukizi ya Corona .

Wanawake wawili wameketi chumbani. Mbele yao kuna meza nyeupe mmoja ni mhudumu wa afya ambaye amevaa nguo ya rangi ya bluu na koti jeupe. A namshauri mwenzake kuhusu njia za kudumisha afya

Hii ni sehemu ya ukame, kundi la watu limeketi kivulini. Mhudumu wa afya aliyeketi mbele ya ummati anawaelimisha kuhusu njia mwafaka ya kuboresha afya. Shughuli hii ni muhimu hasa katika maeneo yasiyo na hospitali.

Hili ni gari refu jeupe limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi linatumiwa kutoa huduma za afya mashinani, limeegeshwa mbele ya hema jeupe lenye viti na meza, mbele yake kuna zulia jekundu, bango la maelezo na bendera inaonekana ni shughuli za kuwapa watu huduma za afya.

Hii ni taswira ya hali mbili tofauti ya kwanza inaonyesha meno ambayo yana ugonjwa na yamekatika ya pili ni meno yenye afya nzuri. Maelekezo haya ni ya kutuhamasisha kuhusu umuhimu wa kudumisha afya ya kinywa.

Hii ni hospitali ya meno. Mwanamke ameshika kifaa cha kidijitali, chenye X-ray , ya meno ya mgonjwa. Picha hii itamwezesha daktari, kuona kwa urahisi, tatizo liko wapi. Mbali kidogo, kuna mgonjwa wa kike, anayehudumiwa na muuguzi, aliyevaa shati ya samawati, glavu, na barakoa.

Mswaki wa rangi ya zambarau na nyeupe umeshikwa kwenye mkono mmoja. Upande mwingine una dawa nyeupe ya meno inayowekwa juu ya mswaki. Taswira hii inatukumbusha umuhimu wa kupiga mswaki kila siku ili kudumisha afya ya kinywa.

Hivi ni vifaa vivyotumiwa katika hospitali ya meno wakati wa matibabu. Vimewekwa juu ya meza ya rangi ya samawati. Kuna kioo kinachomwezesha daktari kuangalia jino vizuri. Uchuguzi wa mara kwa mara huimarisha afya ya kinywa.

Kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye machela anasukumwa na wahudumu wawili waliovalia barakoa, glavu na sare za manjano kujikinga kutokana na mambukizi ya korona. Wako nje ya jengo lenye sanamu za wanyama.

Tukio la dharura limefanyika kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Wanaume watatu wamevalia buti na fulana na zenye nembo ya shirika ya msalaba mwekundu. Wanatembea kuelekea penye miti mitatu. Huenda kuna watu wanaohitaji msaada ambao walipanda juu ya miti hiyo.

Kikundi cha watu kinashirikiana, kuzoa taka katika mazingira ya nje. Wamevalia buti, barakoa, na glavu, ili kujikinga. Kando ya eneo hili, kuna miti mirefu, na jengo la kisasa la ghorofa. Usafi wa mazingira, huleta hewa safi, na kuimarisha afya.

Hii ni afisi ndani ya hospitali. Ina rafu nyeupe zilizotumiwa kuhifadhi dawa. Ina kuta za rangi nyeupe na madirisha mapana. Katikati mwa chumba, mwanamke ameketi kwenye meza nyeusi. Anaandaa risiti za wagonjwa.

Hapa ni hospitalini mgonjwa amelazwa kitandi na kujifunika blanketi nyeupe. Anahudumiwa na muuguzi aliye simama kando yake, pia kuna mashine ya kupima hali ya mgonjwa kama vile mapigo ya moyo wake, damu, kiwango cha joto na sukari.

Hiki ni chumba cha uchunguzi hospitalini. Kuna kitanda cha chuma chenye godoro ya rangi nyeusi. Kando yake, kuna stuli au kifaa cha kumwezesha mgonjwa kupanda na kufikia kitanda. Mgonjwa anaweza kusaidiwa kuketi au kulala vyema kwa kusongesha chuma iliyo nyuma ya kitanda.

Nje ya hospitali kuna vitimaguru na machela mbili. Vifaa hivi huwawezesha wagonjwa wenye ulemavu kusonga kwa urahisi. Machela inatumiwa kuwabebea wagonjwa wenye hali mbaya ili wapewe huduma za afya.

Hii ni afisi ya daktari. Amevalia koti jeupe. Mbele yake kuna mgonjwa ambaye amejifunika shuka nyekundu. Kando ya meza kuna skrini kubwa ambayo hutumiwa kuhifadhi maelezo ya hali ya mgonjwa. Daktari ananakili maelezo muhimu kwenye karatasi ya rangi ya samawati.

Hii ni ambulensi nyeupe. Imepakiwa nje ya jengo ambalo huenda ni hospitali. Ni gari kubwa linaweza kupita sehemu za barabara mbovu. Hutumika wakati wa dharuru kumfikisha mgonjwa hospitalini.

Hapa ni hospitalini. Kuna mashini ya kisasa yenye skrini ndogo. Ina magurudumu ya kuiwezesha kusongeshwa kwa urahisi. Hii hutumiwa na muuguzi, kuweza kufuatilia jinsi moyo wa mgonjwa unavyofanya kazi. Pia, inaonyesha vipimo vingine kama joto na pressure ya damu mwilini.

Mwanamume aliyevalia shati jekundu yuko kanisani. Amepiga magoti na kuonekana mwenye msongo wa mawazo. Kando yake kuna miwani juu ya bibilia, labda ana matatizo ambayo yanamsumbua na anahitaji suluhisho la haraka.

Chupa ya dawa yenye rangi ya hudhurungi, inayowekwa ndani ya sindano. Ina kibandiko cha maelezo cha rangi ya njano. Kando yake kuna kasha ndogo ya dawa hiyo yenye rangi ya njano.

Hii ni chupa ndogo ya dawa yenye rangi ya kahawia na kifuniko cha manjano. Ina kibandiko cheupe. Ni tembe za kisasa za madini ya Calcium na Magnesium ambazo humezwa. Matumizi yake huimarisha afya ya mifupa ya mwili na kuzuia magonjwa ya viungo.

Foleni ya wazazi imepangwa nje wakingoja kuhudumiwa. Mzazi mmoja wa kike amembeba mwanawe wa kiume anayepokea dawa au chanjo mdomoni. Muuguzi amevalia barakoa. Wauguzi wengine wa kiume wanaonekana miongoni mwa wahudumiwa walio na barakoa.

Msichana aliyevalia vazi la rangi nyekundu na kufunga macho anahudumiwa, anapokea chanjo au dawa kwa njia ya sindano begani. Mhudumu amevalia glavu na barakoa. Wote wako nje. Dawa hiyo itamsaidia kujenga kinga ya mwili au kukabiliana na viini vya ugonjwa.

Kuna foleni ya wamama hospitalini. Huyu ni mtoto mchanga, ameshikwa mdomo wake na mamake mzazi. Muuguzi aliyevalia barakoa anampa chanjo au dawa kinywani. Hii itasaidia kumkinga dhidi ya mangonjwa.

Muuguzi amevalia nguo nyeupe na barakoa. Mkononi ameshika sindano na chupa mbili za dawa. Anajitayarisha kumpa mgonjwa dawa. Matibabu haya yatasaidia mwili kupigana na maambukizi ya ugonjwa.

Hili ni kundi la watu wanaonawa mikono nje. Maji yamewekwa kwenye mitungi ya rangi nyeupe iliyo na mifereji. Chini yake kuna besheni za rangi ya samawati za kuzoa maji machafu. Shughuli hii inaimarisha afya na kupunguza maambukizi ya Korona.

Wanaume wawili wenye misuli wanashiriki katika mchezo wa dondi. Mmoja amevaa glavu ya samawati na mwenzake ya rangi nyekundu. Mwanamume mmoja ana maumivu baada ya kupigwa ngumi kwenye pua na mdomo wake na mpinzani wake. Atahitaji matibabu ya dharura.

Hii ni wavu inayotumiwa uwanjani wakati wa mchezo wa mpira wa vikapu. Ina rangi ya samawati, nyeupe na nyekundu. Imewekwa kwenye mlingoti wa rangi ya kijani. Michezo kama hii husaidia kupunguza uchovu wa akili na kuboresha afya ya wachezaji

Haya ni mazingira asilia yenye miti na nyasi zilizotunzwa vyema. Mimea hii inatumiwa kutengeneza madawa ya kutibu magonjwa. Kwa mfano, mti wa mwarubaini hutumiwa kutibu vidonda, kuua viini na kupunguza sukari mwilini.

Huu ni mmea wenye matawi makubwa ya rangi ya kijani. Unakua kando ya nyasi. Mimea hii inatumiwa kutengeneza madawa ya kutibu magonjwa. Kwa mfano, mti wa mwarobaini hutumiwa kutibu vidonda, kuua viini na kupunguza sukari mwilini.

Huu ni mmea wenye matawi makubwa ya rangi ya kijani na maua ya kahawia. Unakuwa kando ya uzio wa mawe. Mimea hii inatumiwa kutengeneza madawa ya kutibu magonjwa. Kwa mfano, mti wa mwarobaini hutumiwa kutibu vidonda, kuua viini na kupunguza sukari mwilini.

Huu ni mmea wenye matawi madogo ya rangi ya kijani na maua ya manjano. Unakua kando ya kibanda. Mimea hii inatumiwa kutengeneza madawa ya kutibu magonjwa. Kwa mfano, mti wa mwarubaini hutumiwa kutibu vidonda, kuua viini na kupunguza sukari mwilini.